Kuna mtoto akionekana kwa mgongo wake akiwa ndani ya chumba cha hospitali, mtoto huyu amevaa shati nyekundu, mwanamke ambaye labda ni daktari amevaa koti jeupe na anaonekana akitazama mbali, katika chumba hicho kuna vitanda vya hospitali, makabati na pipa la taka la jano.

Mwanaume mweusi amekaa kwenye meza iliyojaa vifaa vya maabara. Amevaa miwani, koti jeupe na glavu. Anaandika kwenye daftari lililo wazi. Kwenye meza kuna mashine mbili nyeupe, kompyuta na mirija ya majaribio iliyo na sampuli. Bakuli lenye vidonge lipo pia.

Mgonjwa amekaa kitandani akipokea huduma ya meno. Daktari wa meno amevaa gauni la bluu na glavu, akitumia kifaa cha mwanga kusafisha au kutibu meno ya mgonjwa kliniki.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya hospitali, kofia ya bluu na barakoa, anatoa huduma kwa mgonjwa aliyevaa miwani ya kinga ya macho. Daktari anatumia vifaa vya kisasa kuangalia au kutibu meno ya mgonjwa.

Tangazo ya maasai herbal linaonyesha kua tiba asili . Kina picha za miti shamba, tikiti maji na mbegu. Tangazo linadai kutoa huduma ndani na nje ya Tanzania na lina namba ya simu ya mawasiliano. Pia kina kifute cha buy now

Hii ni chupa vidonge vya Easy Iron ya Country life ina miligramu ishirini na tano za chuma na imeandikwa kwamba ni viga isiyo himiza kuvimbiwa na inasaidia mishati chupa ina vidonge tisini.

Watoto na wakaazi wa jamii ya wafugaji wanakabiliana na mafuriko iliyozunguka nyumba ya jadi wengine wanajatibu kutoa maji huku wengine wanatembea kwa matope wakibadiana na ardhi za mvua kubwa.

Jengo linawaka moto kwa nguvu na sehemu kubwa ya paa lake linawaka kwa miale mikubwa ya moto, moto umeenea kwenye kuta na paa na mazingira yanaonyesha hatari kubwa za janga hili.

Mtu amevalia mavazi ya kujikinga yenye rangi nyeupe akiwa amesimama karibu na meza iliyo na vifaa vya matibabu akivalia glovu . Kuna ngazi nyuma yake na mabango iliyowekwa ukutani.

Ajali ya barabarani inayoonekana katika picha ambapo basi limeharibika vibaya baada ya kugongana na lori la mafuta. Watu wengi wamesimama karibu na eneo la ajali wakiwa wanasaidia au kutazama. Hali inaonyesha athari kubwa ya ajali iliyo na watu wakijitahidi kutoa msaada.

Watu kadhaa wamevaa barakoa. Wamesimama na kuketi katika eneo la wazi. Mwanamke amesimama mbele akishika karatasi na begi. Mtu mwingine amekaa akisoma karatasi. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na yenye utaratibu.

Wafanyikazi wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya ulinzi ya manjano na barakoa za gesi wameshikilia mtungi mwekundu wenye alama ya hatari katika mazingira ya kawaida.

Wanawake wawili wako hospitalini. Mmmoja akiwa kitandani na mwingine amesimama. Mwanamke aliyesimama, anampa mwingine nguo na vitu vya mtoto, labda zawadi baada ya kujifungua. Watoto wawili, wote wawili wanaonekana wenye furaha na wanazungumza kwa utulivu.

Mwanamume amelala kwenye benchi ya hospitali akiwa amevaa fulana ya singoreti na suruali, kitambaa cheupe kimefungwa kichwani mwake, huku nyuma yake una rangi kuta nyuma yake una rangi ya buluu na njano, kifaa cha kupima pressure kimeninginia ukutani.

Mgonjwa amevaa shati la kijani na barakoa ya bulu anapokea sindano begani kutoka kwa mhudumu wa afya mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe na barakoa mgonjwa ameketi kwenye kiti.

Kifurushi cha chanjo ya MMRII kimeonyeshwa kikiwa na chupa mbili moja ya chanjo na kingine ya kutengeneza chanjo hii ni ya virusi hai na inatumiwa kutibu magonjwa ya saha ,uvimbe wa tenzi na Rubella.

Katika kliniki mtaaluma wa afya aliyevaa sare anamchunguza mtoto mchanga, mtoto amekaa kwenye mapaja ya mama yake. Kwa nyuma kuna chombo cha kuifadhi chanjo watu wengine wanasubiri hali inaonyesha huduma za afya kwa watoto .

Mfanyikazi wa afya liyevaa koti la mvua, barakoa na miwani ya kinga anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa mazingira, katika mazingira yenye vitu vingi na vifungashio, anaonekana akifanya kazi ya kupambana na wadudu au maambukizi katika eneo lenye uchafu au taka.

Tunamwona muhudumu wa afya wa kike aliyevaa sare ya buluu na glavu nyeupe ,Anamshikilia na kumwangalia mtoto wabandia aliye funikwa blanketi ya kijani kibich ihuku ndani ya chumba kinachoonekans kuwa hosiptali au kituo cha mafunzo na kunapipa la taka la njano huko nyuma.

Wachungaji wawili wanatembea jangwani mbele ya mifupa ya mnyama aliyekufa. Ardhi ni kavu na haina rutuba, ikiashiria ukame mkali. Miti michache iliyobaki inaonyesha mazingira yaliyoharibiwa.

Dawa za jadi, zikiwa katika bakuli ya udongo na chupa. Kuna lile la kijani, la blue ,na la kahawia lenye shaga nyekundu, nyeusi na nyeupe. Vitu hivi vinaonekana kutumika kwa matibabu ya kienyeji.

Muuguzi aliyevaa sare ya hospitali, akimuhudumia mtoto mchanga, aliye ndani ya kifaa maalum cha, kumtunza, katika chumba cha hospitali, muuguzi anaonekana, makini na mwenye upendo, akiakikisha mtoto anapata huduma sahihi.

Sanduku la dawa lililoandikwa MMR, Measles, Mumphs and Rubella Vaccine, Live na jina la biashara Priorix dawa hii ni kwa ajili ya watoto wenye umri wa miaka ishirini na mbili na zaidi, mbele ya sanduku hilo kuna sindano na chupa dogo la dawa.

Mkono wa mtu aliyevalia glavu nyeupe ya matibabu ,akishikilia sindano na chupa ndogo ya chanjo. Chupa hiyo imewekwa lebo iliyoandikwa vaccine .Mandhari nyuma ni rangi ya buluu isiyokolea.

Daktari wa meno anachunguza mdomo wa mgonjwa wake. Daktari amevaa glavu na amevalia pia barakoa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno. Zana za meno zinatumika kumtibu mgonjwa.

Mwanamke anatumia kizimamoto, kuzimia moto kwenye chombo. Ametoka nje akiwa amevaa shati nyeusi na suruali ya kahawia. Nyuma yake kuna eneo wazi lenye nyasi, hii inaonekana kama mafunzo ya kuzimia moto.

Hii inaonyesha mtaaduma wa afya mwanaume. Amevaa koti jeupe na barakoa ya bluu akijiandaa kumpa sindano mwanaume mwingine aliyevalia shati la mrabamraba, kofia na barakoa. Wako nje katika kituo cha afya, labda kwa ajili ya Chanjo.

Wafanyikazi wawili wanasafisha takataka nyingi kwenye barabara chafu . Wamevaa sare za kazi , glavu na buti ndefu ,moja anatumia kolea na mwingine ana fimbo. Nyuma Yao kuna majengo na miti.

Daktari wa maskio anamtazama mgonjwa kwa umakini akitumia kifaa cha uchunguzi wa maskio ili kuchunguza hali ya maskio ya mgonjwa. Mgonjwa ameketi akiwa na uso wa utulivu na mavazi rasmi.

Mwanamke, labda mpokeaji wa wageni akitabasamu akiwa nyuma ya kaunta ya mapokezi katika kliniki ya meno. Juu yake kuna bango kubwa lililoandikwa Fine Touch Dental Care. Kwenye kaunta kuna stika mbalimbali za malipo kama vile easypay na kadi za mkopo. Pia kuna simu na saa ukutani.

Mtoto anachanjwa na mhudumu wa afya. Mhudumu amevaa glavu nyeupe na anampa sindano mtoto mkononi. Mhudumu mwingine anamshika mtoto ili asitikike. Mtoto anaonekana kuogopa na kulia wakati anachomwa na sindano.

Chupa ya chanjo ya MMR na sindano, chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya surua matumbwi tumbwi na rubela chupa hii una ujazo wa mililita shirini.

Mwanamke amevaa kiremba kicwani. Akimwangalia na kumtunza mtoto wake mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mtoto amevishwa nepi. Mwanamke amevaa bangili mbili na kitambulisho kwenye mikono yake.

Kuna daktari wa macho wa kiume aliyevaa koti jeupe akiwa amemkagua mgonjwa wa kike, kwa kutumia mashine maalum ya kuchunguza macho. Mgonjwa amekaa kwenye kiti, na kuweka kidevu chake, kwenye sehemu ya mashine hiyo. Daktari na mgonjwa wote wamevaa barakoa. Wako katika chumba cha uchunguzi, cha hospitali au kliniki.

Hiii ni maandhari kama yenye iko na udogo wa mawe. Kuna mti uliokakuka ukiwa umesimama peke yake kati kati ya eneo hilo. Nyuma, milima inaonekana kwa umbali na anga ina mawingu meupe. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua Kali.

Wanaume wawili wamebeba mitungi ya oksijeni, na kuisukuma kuelekea kwenye lori. Wote wawili wamevaa barakoa. Mmoja amevaa sare ya bluu, ilhali mwenzake amevaa shati la kahawia.

Mfanyakazi wa afya wa kiume aliyevaa sare ya bluu, akimpa sindano ya chanjo mtoto mchanga. Mama wa mtoto amemshika mtoto huyu. Wako katika chumba cha hospitali au kliniki. Nyuma yao kuna watu wengine wamesimama na rafu za kuhifadhi vitu.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti la jano anampa mtoto chanjo akiwa mikononi mwa mama yake, mama anamskiliza mtaalamu huku mtoto akiwa amevaa kofia nyekundu, hii ni huduma ya chanjo kwa watoto.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya hozpitali na barakoa anachunguza meno ya mgonjwa aliye katika kiti cha matibabu. Msaidizi wake amevaa mavazi ya kinga akitumia kifaa cha kumsaidia daktari. Mazingira ni ya kisasa ya kliniki ya meno.

Kifaa cha chanjo cha MMR kimeshikiliwa na mkono uliovaa glavu za bluu . Chupa ya chanjo inayo maandishi ya MMR vaccine na sindano imeandaliwa kwa ajili ya mgonjwa.

Mhudumu wa anazungumza na mwanamke mwingine kuhusu dawa labda kumshauri. Wako kwenye chumba cha kliniki chenye meza na vitu vya matibabu. Watu wawili wamekaa wakitazamana.

Mkulima aliyevaa nguo ya buluu na glovu nyekundu anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa kwenye shamba la mahindi. Anaonekana akitunza mazao yake kwa kutumia dawa ili kupambana na wadudu na magonjwa yanayoweza kuathiri mazao.

Wanaume wawili kando ya barabara mwanaume moja ameketi kwenye pikipiki amevaa kofia ngumu na barakoa, huku mwingine mzee zaidi amesimama akimwelekeza kwa kidole cha gumba juu, mbele ya pikipiki kuna chupa nyingi za plastiki zikiwa zimejawa na kitu kinaonekana kama maji na njugu karanga juu yake.

Wafanyi kazi wa afya wakiwa wamevaa nguo za majani, wanazungumza kuhusu kifaa cha kunawia mkono kilichowekwa mbele yao. Kifaa hicho kinatumika kisaidia watu kunawa mikono kwa ufanizi, hasa katika kipindi la changa la magongjwa.

Mfanyikazi aliyevaa mavazi maalum ya ulinzi. Akifanya udhibiti wa wadudu. Mfanyikazi huyu, anatembea barabara huku akitumia mashini inayotoa moshi mwingi mweupe. Nyuma yake, kuna miti.

Katika kliniki ya meno, madaktari wawili wanachunguza meno ya mgonjwa mmoja. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum. Amevalia vipi ya rangi ya buluu na madaktari wote wamevalia barakoa na glovu nyeupe. Mmoja wa madaktari anashikilia vifaa.

Sanduku la dawa la chupa mbili za chanjo, sanduku la dawa lina lebo inayoonyesha jina la chanjo measles mumps and rubella virus vaccine life MMR II , kuna sindano ya kutumia pamoja na chanjo hizo, rangi ya sanduku nyeupe na kuna alama ya bluu juu yake picha imeangaziwa na kuonyesha sehemu ya juu ya meza.

Tunamwona mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu akipokea sindano kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya , wote wawili wamevalia barakoa . Mwanamke huyu amevalia shati nyeusi na sweta ya pinki . Mhudumu amesimama nyuma yao na kuna tangazo lenye maneno kaa chonjo nyuma.

Chupaya virutubisho ya Natural made Iron gummies chuma na vitamini C ndani yake kuna peremende nyekundu zenye umbo la raspberry . Lebo inaeleza faida zake .

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anaonekana akijiandaa kuchukuwa janjo kutoka kwenye sindano. Amevaa sare rasmi ya kazi na anafanya kazi yake kwa umakini kubwa ndani ya ema la huduma za afya. Watu wengine wanaonekana wakisubiri huduma.

Hii ni dawa inayo julikana kama Lumifen inatumika kutibu malaria kifurushi kina vidonge sita vilivyo pakiwa kwenye boxi mbili.

Wataalamu wawili wakiwa na suti ya manjano wanafanyia ng'ome uchunguzi wa kimatibabu moja anachukua sampuli puani kwa kutumia kifaa kidogo mtaaluma mwingine anasidia inaasshiria upimaji wa magonjwa wa mifugo.

Kuna chupa ya kioo ya dawa ya MMR yenye kofia ya chuma ikiwa imesimama kando ya sindano iliyo wazi. Chupa hiyo ina lebo iliyoandikwa jina la chanjo na maelezo mengine.

Mtaa umejaa maji ya mafuriko baada ya mvua kubwa. Watu wanatumia magoro na pikipiki kuvuka. Hali hiyo imesababisha usumbufu mkubwa katika usafiri wa kila siku mtaani.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha meno, huku akitabasamu na kuonyesha alama ya gumba juu. Daktari wake wa meno amemkumbatia kutoka nyuma, wote wawili wakitabasamu. Wanawake hawa wawili, wanaonekana kuridhika na furaha.

Picha inaonyesha chanjo ya MMR vaccine ikiwa na chupa, sanduku na fomu ya maelezo. Chanjo hii inaelenga kuzuia magonjwa hatari kama zaha, uvimbe wa tenzi na ugonjwa wa rublela.

Watu wengi wanasafiri kwa boti ndogo kwenye mto. Wanapita karibu na makazi yaliyojengwa kwa miti na nyasi. Wengine wamevaa fulana nyekundu wakiwa wamekaa kwa vikundi. Hali ya hewa ni nzuri na anga lina mawingu meupe.

Kuna bango la matangazo ya bidhaa, za miti shamba. Juu limeandikwa Hahasaka Herbal Medical Group na Halbaa Jabraa. Upande wa kushoto kuna chupa ya dawa hiyo yenye maelezo ya kiswahili kuhusu matumizi yake. Maandishi mengine yanaonyesha kuwa, dawa hiyo inapatikana Taga, mjini na kuna namba ya simu.

Huu ni uharibifu wa jengo kubwa ,kuna mtoto amesimama karibu na jengo hilo lililobomoka, vumbi na mawe yanatawanyika kila mahali . Mti umeanguka na mazingira yanaonekana kujaa takataka.

Watu wanatembea kwenye barabara yenye mafuriko. Mwanamme mmoja amevaa sweater ya pinki na akitabasamu huku akishika viatu vyake. Wengine kadhaa wanaonekana wakijaribu kuruka maji. Ni mazingira magumu ya kupita.

Wanawake wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni, wakitembea wakiwa wamebeba mapipa ya maji juu ya vichwa vyao. Wanavaa shanga na mapambo ya kitamaduni, wakiwa kwenye mazingira ya asili. Hii ni picha inayohusiana na jamii ya wafungaji au wakulima katika maeneo ya Kaskazini au Mashariki mwa Afrika.

Daktari wa meno, amevaa vazi la bluu na kinga anamtibu mgonjwa wake. Msaidizi wake amesimama karibu. Daktari anatumia mwanga mdogo, kutazama mdomoni mwa mgonjwa. Wote wawili wamevaa barakoa na miwani ya kujikinga.

Hii inaonyesha mama akishika mtoto wake wakati mwanamke mwingine aliyevalia kofiaa bluu anamchunguza mtoto. Kuna watu wengine nyuma waliovaa koti za njano . Wote wanaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki au huduma za afya.

Bwana na Bibi wamejifungua mtoto mchanga . Mama amevaa nguo za kulalia zenye rangi ya pinki na kofia ya bluu. Bana amembeba mtoto aliyevaa Kofia nyekundu na Santa. Wote wanaonekana wakiwa na furaha na upendo.

Meza nyekundu ina paa mbalimbali vya matibabu na madawa, kuna chupa za dawa vidogexmafuta na vyombo vingine vya tiba, pia kuna vitabu na majarida, meza hii inatumika Kwa madhumuni ya tiba au usambazaji wa dawa.

Wataalamu wawili wa afya, wanahudumia mgonjwa, aliyelazwa kitandani. Wote wamevaa mavazi maalum ya hosipitali. Mwanaume anashughulikia na mricha wa kumsaidia mgonjwa kupumua, huku mwingine akishika ,kifaa cha kumwangalia mgonjwa.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku akifanyiwa uchunguzi wa meno, na wataaluma wawili wa afya, waliovaa mavazi ya upasuaji na mabarakoa. Mmoja wa wataaluma anaonyesha ishara ya dole gumba juu, akiashiria kila kitu kiko sawa. Watu wanaonekana kuwa katika mazingira safi na ya kitaaluma ya kliniki ya meno.

Kuna daktari wa kiume, akiwa amevalia koti jeupe la daktari na miwani, akishugulika, akishugulikia sikio la mwanaume, anatumia kifaa maalum, kinacho toa mwanga, mwanamke huyu ameketi akitabasamu, watu wengine wanaonekana nyuma, katika ma, manthara ya, ya wazi.

Mganga anafanya ibada. Anazungukwa na vitu vya jadi kama pembe, miti shamba na mizizi. Kuna pia chupa zenye dawa, kioo kidogo na vitabu, kitabu wazi. Anavaa mavazi rasmi na eneo linatandikwa vitambaa nyekundu na vyeusi.

Kifurushi cha chanjo ya MMR kinachoitwa Tresivac PFS. Chanjo hii ni ya virusi hai na inatumiwa kwa kuzuia magonjwa ya dhaha, ujumbe wa tenzi na rubela. Kufurushi hiki kina kipimo cha 0.5ml kwa dosi moja.

Maboksi ya dawa yenye rangi nyeupe na manjano yanaonekana pamoja na chupa ya kioyevu na vidonge vya sindano vinavyotumika kwa matibabu maalum chini ya usimamizi wa daktari.

Daktari wa meno wa kiume na msaidizi wake wa kike wakiwa wamemuangalia mgonjwa, wote wamevaa mavazi ya batibabu na barakoa, mwanaume anatumia kifaa cha meno kutibu meno ya mgonjwa huku mwanamke akishikilia taa na kifaa cha kuvuta meno ya kuvuta mate.

Mzee anachomwa sindani ya chanjo begani na mfanyikazi wa afya. Watu wengine wanasubiri kwa foleni karibu. Kila moja wao amevalia barakoa kwa kujikinga dhidi ya magonjwa.

Watu wawili wanashikana mikono kwa huruma mmoja amevaa glavu za kinga za matibabu akimwonyesha mwingine upendo na ukuzaji ishara ya msaada na faraja kati ya watu wa huduma za afya na wagonjwa.

Dakatari wa meno anaonyeshwa akimhudumia mgojwa. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa na glavu na anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa huyo. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno. Nyuma yao kuna kabati na vifaa vya meno.

Msichana mmoja anashikilia begi la kike na anacheka kwa furaha. Anavaa vazi jeupe na kilemba cha rangi nyekundu. Wenzake wawili wanaonekana nyuma, mmoja ameketi na mwingine amesimama. Wote wakiwa wamevaa mavazi ya rangi za giza.

Ndani ya chumba wataalamu wa afya wamevalia mavazi meupe na barakoa. Mmoja anahudumia mgonjwa aliyeketi. Wengine wanaandaa vifaa vya matibabu kwe meza. Wengine wanakaa wakisubiri. Mazingira ya chumba yanaonekana rahisi.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku akitibiwa na madaktari wawili. Daktari mmoja anatumia zana kuchunguza kinywa chake, huku mwenzake akitumia kifaa cha kuvuta mate na kumwaga maji.

Mkulima aliyevaa nguo za kujikinga na kofia, akinyunyizia dawa shamba kwa kutumia kifaa maalum, alichokibeba mgongoni. Shamba linaonekana kuwa na mimea midogo iliyopangwa kwa mistari na moshi wa dawa unaenea hewani.

Chupa hizi nne za dawa zimeandikwa na jina na kipimo chake. Kila kifuniko kina dawa, na mada ya lebo. Dawa hizi, zimewekwa kulingana na matumizi yake.

Chupa la chanjo cha MMR inayoonyesha jina ls dawa ya kipimo cha 20ml kando yake kuna makaratasi ya kujisafisha na shindano ikionyesha maandalizi ya kutoa chanjo kwa mtu.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kisasa ya kijani akizungumza na mteja ambaye ameketi kwenye kitanda. Wanashirikiana kwenye mazungumzo au kutoa shauri. Hali inaonyesha ni mazingira ya nyumbani au ofisini dogo. Katika pembeni, kuna vitu vingi vya nyumbani na televisheni inaonyeshwa.

Tunamwona mwanamke akichota maji kutoka kwenye bomba la nje . Amevaa shati ya rangi ya pinki na sketi nyeusi. Ameketi karibu na bomba . Kuna ndoo ya manjano na beseni ya blu . Nyuma yake kuna kamba lililoanikwa nguo.

Mzee mmoja amesimama karibu na choo cha nje kiliyojengwa kwa matofali, mbao na mabati. Anaonekana akitabasamu akiwa amevalia shati la kitamaduno la kiafrika. choo hicho imejengwa kwa mazingira ya kijijini .

Mwanamke akiwa amevaa barakoa ya manjano, akiosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono kilicho na tangi jeusi la maji. Tangi hilo lina nembo ya Toto na unicef. Mtoto mdogo amesimama karibu naye, akimtazama. Nyuma kuna maduka ya biashara na mazingira ya mjini.

Tunamwona mwanamke aliye, vaa barakoa ya buluu, na miwani, akipata chanjo kwenye mkono wake, mtaalamu wa afya anampa sindano, nyuma yao kuna watu wengine na, sanduku lililoandikwa, likionyesha eneo la chanjo, mwanamke huyu amevalia linda ya kijani, na, sweta ya kijivu.

Vyombo vimewekwa kwenye meza vikiwa na mapambo ya sha shaga, kuna vyombo vya udogo vya aina mbalimbali vikionyesha matumizi ya kienyeji katika utamaduni au tiba za asili, vifaa hivi vinatumika kwa mathumuni ya kiroho au matibabu katika jamii za kiasili.

Tunamwona muhudumu wa afya aliyevaa sare ya bluu akimpima mtoto mdogo aliyeketi kwenye paja la mama yake, muhudumu anashika futi ya kupima na anaonekana akipima urefu wa mtoto au kipimo cha kiuno chake, mama amevaa barakoa wako katika chumba cha hospitali.

Mkono unaoshikilia aina tatu za dawa, chupa mbili za dawa zimefungwa kwa plastiki na zina maandishi ya dawa za asili, huku moja ikiwa na maandishi ya Emmanuel herb clinic na vidonge vidogo vinavyoonekana kwa wazi, dawa hizi ni za asili na hutumika kwa matibabu.

Kikundi cha watu wakiwa wamevaa bluu na shati la kijani wakicheza na kusherehekea, wengine wao wanashikilia vifaa vya kidijitali kama vidonge vya kompyuta wakitumia kwa ajili ya kazi au mafunzo, wao ni wahudumu wa jamii au wafanyikazi wa afya wakifanya kazi ya kijamii au ya kutoa huduma kwa watu.

Kikundi cha watu, kimekusanyika kwenye mazungumzo nje, chini ya mti wakizungumza na kukusikiliza. Mmoja wao amesimama akitoa maelezo, huku wengine wakiketi kwenye viti vya plastiki. Mazingira ni ya siri, na yanatia matumaini kwa mazungumzo ya kijamiii au ushirikiano wa jamii.

Hii ni meza iliyojaa vitu za kimila au kidini. Kuna sahani mbili, moja ya shamba na nyingine nyeupe, zikiwa na vyakula na matapiko mengi.

Mtu anamwaga vidonge vya rangi ya manjano kutoka kwenye chupa ya kioo hadi kwenye kiganja chake. Vidonge hivyo linafanana na mafuta ya samaki au vitamini, anafanya bi I Kwa makini na upole.

Mwanaume ameketi akifanya mazoezi ya mikono kwenye mashine maalum, anainua zani wa rangi ya bluu huku akisimamiwa na mtaalamu wa mazoezi ya viungo ambaye amesimama nyuma yake.

Sanduku la dawa lililo andikwa Samaria. Mbele ya sanduku hili kuna sindano lililo jaa dawa na chupa ndogo ya unga ya dawa. Pamoja na sindano nyingine mbili. Sanduku la dawa limeeleza kuwa ni chanjo ya homa ya manjano na Ina maelezo kuhusu maelezo yake.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, labda vinavyotumika na mganga wa jadi au mtaaluma wa kishamba. Vitu hivyo viko chini nani pamoja na bakuli lenye vitu, mimea ,chupa na vyombo vingine vidogo vilivyojaa vitu na mifuko ya miti shamba. Pia kuna simu ya mkononi na kipande cha karatasi.

Mwanamke ameshikilia chupa ya dawa iitwayo Dr.Abdellah Herbal Covid Cure 1, chupa hiyo ina lebo ya manjano yenye mche, mwanamke amevaa pete za tahabu na nguo zenye rangi mchanganyiko.

Mfanyikazi aliyevalia mavazi maalum ya ulinzi akifanya udhibiti wa wadudu. Mfanyikazi huyu ametembea barabarani huku akitumia mashini inayotoa moshi mwingi mweupe. Kando yake kuna ukuta wa bati na mimea.

Kifurushi cha dawa za kupunguza maumivu kimewekwa kwenye sanduku la rangi ya manjano na chupa ya dawa, kifurushi kina maneno ya your logo na mandishi ya dawa.

Picha inaonyesha mzee mweusi akiwa amevaa koti jeupe, akifungua kifaa cha matibabu chenye vitu vya dawa za asili akiwa anasoma karatasi za maelezo.

Mikono miwili inaoshwa Kwa sabuni yenye bovu nyingi, ikionekana usafi mzuri wa mikono ambao ni muhimu kuzuia magonjwa na kuhifadhi afya kwa kuondoa uchafu na vijidudu.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa wamesimama na wamevaa vazi rasmi ya hospitali, wakiwatunza watoto wachanga katika wodi ya watoto. Kuna vifaa vya kisasa, vya matibabu, kama mashine za kuangalia uangalizi wa watoto wachanga. Mazingira niya hospitali ya kisasa na safi.

Watu watatu, labda wafanyikazi wa afya. Wamesimama karibu na mgonjwa anayetumia kifaa cha kusaidia kutembea. Mgonjwa mwanamke mchanga amevaa mkanda wa usalama, watu hawa wanaonekana kumsaidia.

Masanduku manne ya dawa au chanjo, yana muundo wa duara la buluu na nusu duara ya manjano, moja ya masunduku haya yamewekwa mbele kuonyesha upande mwingine wenye msimbo wa QR na maelezo mengine.

Chupa ya dawa inaitwa ngiri sugu dawa hii inatumika kutibu ugonjwa wa ngiri chupa ina muundo wa plastiki na rangi ya kijani na ina maandishi ya wazi kuhusu matumizi yake.

Mtu aliyevaa suti nyeupe na glovu za buluu ananyunyizia mimea kwa kifaa cha rangi ya chungwa yuko shambani akifanya kazi ya kilimo. Mimea ina majani mabichi na inaonekana inakuwa vizuri. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri kwa kilimo.

Daktari wa kiume anachunguza mkono wa mgonjwa wa kike katika chumba cha matibabu. Wote wawili wamejikita katika shughuli hiyo. Daktari amevaa koti jeupe na miwani ,huku mgonjwa amevaa nguo yenye maua.

Kifurushi cha chanjo ya vaccine inayotumika kwa kinga dhidi ya homa ya majano, kifurushi kina aina tatu za chanjo na chupa moja ya dawa pamoja na maelezo ya matumizi.

Yenye rangi nyekundu na nyeupe. Muuguzi amesimama karibu na kitanda kidogo cha mtoto akimhudumia kwa uangalifu sana.

Kuna mwonekano wa watoto wawili mvulana na msichana wakiosha mikono yao kwenye pipa kubwa jekundu la bomba wamesimama nje na nyuma yao kuna jengo ambalo linaonekana kama shule na pipa lingine la plastiki jekundu.

Vyombo vya asili vinatumika kwa sherehe au tiba za kienyeji zimeonyeshwa. Kuna mapambo, ya shaga kwenye vyombo vya udongo pamoja na chupa cha plastiki na vioo za dawa. Vyote vikitumika kwa madhumuni ya kienyeji.

Mwanamume aliyevaa mavazi ya kazi ya kijani na kofia ya kijivu anasimama karibu na sinki la kuoshea mikono. Anabonyeza kifaa cha kutoa sabuni huku akiwa ameshika kikombe mkononi. Yu katika eneo la nje lililo na sinki kadhaa, pengine karibu na jengo la huduma au hospitali. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye mwongozo wa usafi ukionekana ukutani.

Hii ni Chupa ya dawa iitwayo hokan capsules vina vidonge vyekundu inamaelezo ya lidonge kimoja mara mbili kwa siku vidonge vichache vimemwagwa mbele yake.

Hiki ni kisanduku cha dawa chenye chanjo ya homa ya manjano. Kina maelezo kuwa ni dawa inayopatikana kwa hati ya daktari na ina dose moja ya kudungwa. Pia kimeandikwa kisanduku, "kiwekwe mbali na watoto."

Swara hizi huruka angani zikitafuta chakula, zikiunda wingu kubwa. Kundi hili linajaa angani na karibu na miti, likifunika anga na jua. Baadhi yao, ni wazi zaidi kwa sababu ya nuru.

Chupa nne za virutubishi zimepangwa. Ya kwanza, ina vitamini D3, ya pili, ina vitamini K2, ya tatu ina vitamini D3 na ya mwisho ina vitamini D3. Virutubishi hivi vyote, vinalenga afya ya mifupa.

Chupa ya kinywaji chenye rangi ya kahawia na lebo ya kijani na zambarau iliyoandikwa h b harvesters arorwet . Kinywaji hiki kimetengenezwa kwa asali na mimea. Chupa imewekwa nje mbele ya mimea na miti.

Kuna nyumba ndogo ya kimila, iliyotengenezwa kwa nyasi, katika eneo kavu na lenye mchanga. Nyumba hiyo, imezungukwa na vichaka vya miti, vilivyokauka. Kuna nguo ya njano pamoja na mtungi, karibu na nyumba. Mandhari inaonekana ya joto na ardhi haina mimea mingi.

Watu wakiangalia mabomba ya maji, yanapofunguliwa, kuna wanaume wawili walio valia suti, na wanakijiji, wamebeba madumu ya majano na meupe, sherehe hii inaashiria, upatikanaji wa maji safi.

Huu ni mkusanyiko wa dawa za tiba herbal research, mbele kuna vipande viwili vya sabauni yenye lebo inayoeleza matumizi yake, nyuma yake kuna chupa mbili za mafuta na chupa moja ya unga, zote zikiwa na lebo yenye jina la kampuni.

Masanduku saba ya bidhaa yaliyoandikwa majina tofauti, kila sanduku lina rangi yake, lakini yote yana nembo yenye muundo sawa kwa chini yamepangwa kwa mkao tofauti kwenye mandara meupe .

Barabara iliyoharibika baada ya mafuriko ikiwacha kipande kikiwa kimeanguka na udongo mwekundu kutiririka. Watu wamesimama kando wakitazama uharibifu huo.

Daktari wa meno na msaidizi wake, wanatoa huduma kwa mgonjwa, wakitumia zana maalumu na mwanga wa bluu kwa matibabu ya meno. Wote wamevaa barakoa na glavu.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Kuna maandishi ya Free Dental kwenye bango. Daktari amevalia sare nyeupe ya hospitali. Mgonjwa amelala chini kwenye kitanda. Maandishi mengine yanaonekana kuwa mradi huu unahusu afya ya kinywa na meno.

Mwanamke amebeba mtoto na mtungi. Mtungi huyo uliyetengeneza kwa plastiki na una rangi ya manjano. Anatembea mahali kame, ambapo kuna ukame na uhaba wa maji. Hii ni shughuli ya kila siku.

Nguzo ya umeme yenye bango dogo la tangazo. Bango hilo lina maandishi yanayosema" Dr Chikango mvuta mapenzi, biashara , Nyota na nambari ya simu". Mwanaume mmoja amesimama chini ya nguzo hiyo akiliangalia bango. Miti midogo inaonekana chini ya nguzo.

Mwanaume akipokea sindano labda chanjo. Amevaa kofia na barakoa. Amevaa shati nyekundu la miraba na anaonekana kama anasikia maumivu madogo au anashangaa. Mkono mwingine unaonekana, ukimpa sindano kwenye bega lake la kushoto.

Kundi la qaokoaji wakiwa katika eneo la jengo lililoboromoka, wamevalia kofia ngumu za rangi ya manjano, na sare nyeusi, wanaangalia na kupanga mikakati ya uokoaji kwenye, rundo kubwa la mabati ya senge na vifusi, eneo hilo, linaonekana kama lime , hathiriwa, na janga hau ajali mbaya ya ujenzi.

Juu kuna maneno siha headache solution kisha kuna watu wanaoshika vichwa vyao. Maandishi yanaeleza dawa inatibu matatizo ya kichwa na kizunguzungu. Dr. Ishmael na namba ya simu imeandikwa.

Eneo hili lililoathiriwa na mafuriko. Watu wawili wanatembea kwenye maji machafu yaliyotwamo. Wamevalia nguo nyepesi na wanatumia fimbo kama tegemeo. Wamezungukwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na nyasi. Baadhi zimefunikwa na maji.

Mkulima ananyunyizia dawa kwenye shamba la mboga, akitumia kifaa mgongoni mwake. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya asubuhi, na ukungu hafifu unaonekana mbali. Mimea imepangwa kwa safu ndefu.

Mtu akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno anapokea matibabu, mtaalam aliyevaa nguo za bluu na glavu anatumia taa maalum kwenye mdomo wa mgonjwa ambayo anaangazia eneo la kinywa na mwanga meupe mkali.

Daktari wa meno aliyevaa, konti nyeupe, na barakoa, anachunguza meno ya mgonjwa, daktari anatumia kifaa cha kisasa, cha ku, chakuchunguza, cha uchunguzi wa meno, huku mgonjwa akikaa kwenye kiti cha matibabu.

Kuna bidhaa za dawa, zikiwemo kwenye chupa za kawaida zenye kofia za kijamii zilizoandikwa mtiki na nguvu za kiume na chupa nyeupe, yenye kofia nyeupe iliyoandikwa mkoko na daktari haja.

Mzee mmoja akiwa amevalia barakoa ya buluu na shati la rangi nyingi akipokea sindano kwenye bega lake, mhudumu wa afya, ambaye anaonekana kwa sehemu tu anampa sindano hio, mzee anaonekana kufumga macho kama kwamba anahisi maumivu au anahofia.

Tukio la uharibifu wa jengo linalojengwa unaonyeshwa. Kuliko kuanguka, jengo linavunjwa kwa kutumia buldoza na baadhi ya sehemu za jengo zina zimeanguka chini. Polisi wawili wanatembea mbele wakitazama hali hiyo huku wengine wakifanya kazi ya kuokoa. Mazingira yanaonyesha eneo lenye shughuli za ujenzi na uharibifu mkubwa.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga, waliolazwa kwenye vitanda maalum katika hospitali. Mtoto mmoja yuko pekeake upande wa kulia, huku wengine wakiwa pamoja. Huduma ya matibabu inaendelea kwa umakini.

Mwanamke ameketi kitandani hospitalini akiwa amembeba mtoto mchanga huku akizungumza na kundi la watu waliomtembelea, wengine wamevaa mavazi ya kitamaduni na wanaonekana wakimskiliza kwa makini kwa nia ya kumfariji au kumuonyesha mshikamano, mazingira yanaonyesha kua ni wodi ya hospitali.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya hospitali ya buluu na barakoa akimimina maji kwenye kifaa cha kisasa cha matibabu ya meno. Chumba cha matibabu kina ukuta wa kijani na vifaa vya kisasa vya meno vilivyoandaliwa kwa huduma ya mgonjwa.

Wafanyakazi wa msalaba mwekundu wanamsaidia kumhamisha mgonjwa kwenye kitanda cha magurudumu nje ya jengo la hospitali. Daktari mwanamke amesimama karibu nao.

Hii ni choo cha umma kinachofanya kazi kama huduma muhimu kwa umma, choo hiki kina rangi za manjano na kijani na msingi wake umetengenezwa kwa mawe, mwanamume mmoja amesimama mbele yake, akionyesha matumizi.